Transfoma kubwa ya umeme imewekwa juu ya nguzo mbili za mbao, na nyaya nyingi zimeunganishwa. Kuna alama za hatari ziko kwenye kila nguzo kuonya watu kuhusu hatari ya umeme.

Kituo hiki kikubwa cha umeme kina miundo mbinu mingi ya chuma, nyaya Nene na vifaa vya kusambaza umeme. Kuna barabara ya saruji katikati huku pande zote zikiwa na safu ya vifaa vya umeme vinavyofanana.

Kituo hiki kikubwa cha umeme kina minara ya chuma na waya nyingi zinazopita juu pamoja na vifaa vya kusambaza na kurekebisha umeme kwa maeneo mbalimbali. Anga ni ya samawati na pamejaa mwanga wa jua. Eneo limezungukwa na uzio.

Kituo hiki cha umeme kina minara ya chuma, nyaya nyingi na vifaa vya kusambaza umeme. Kuna mabango mawili ya kampuni ya stima yaliyosimama karibu na nguzo na eneo limezungushiwa kamba ya usalama ya njano.

Nguzo ya umeme imejaa nyaya nyingi na vifaa vya umeme vikiwa vimeunganishwa juu yake. Baadhi ya nyaya zikiwa zimejikunja. Anga ni la samawati na jua linamulika upande wa kushoto. Hii ni hali ya kawaida kwenye maeneo ya mjini, ambapo nguzo moja inaweza kubeba nyaya nyingi tofauti.

Kifaa hiki kikubwa ni cha kusambaza umeme kikiwa juu ya nguzo mbili za miti. Kuna nyaya nyingi zimeunganishwa juu ya kifaa hicho na chini kuna majani na miti. Anga ni ya samawati na kuna mawingu machache.

Nguzo hii ya umeme ina transformer kubwa na imefungwa juu na nyaya nyingi za umeme zimeunganishwa kwenye nguzo hiyo chini kuna vichaka vya majani na nyuma anga ni ya samawati na mawingu kidogo.

Kundi la vijana wanafanya sarakasi ndani ya ukumbi mkubwa, huku wengine wakipiga ngoma na kuchapisha midundo. Wanasarakasi wamevalia mavazi ya madoadoa na mmoja amepanda juu ya wengine kwa ustadi mkubwa.

Mwanamke huyu anapanda mti kwa kutumia jembe la mkono kwenye eneo la wazi huku watu wengine watatu wakiwemo afisa wa polisi wakisimama karibu na kushuhudia tukio hilo.

Pembeni ya jengo lenye ghorofa kubwa, kuna sanamu ya Jomo Kenyatta na ukumbi wa mikutano wenye paa la umbo la mviringo. Mandhari inaonyesha anga safi na mazingira ya mjini.

Swara watatu wanaenda kwa mfululizo kwenye savanna yenye nyasi, kwa mbali kuna kundi la wanyama wengine weusi na mandhari ya milima au msitu nyuma.

Mamba yuko kando ya bwawa lenye maji ya kijani. Sehemu ya mchanga na mawe pembeni na mimea michache jirani na bwawa. Mamba anaonekana ametulia karibu na maji. Mazingira yanafanana na makazi yake ya asili.

Mwonekano wa bwawa au ziwa dogo lenye maji tulivu, mimea ya kijani pembeni na mawingu mazito angani yanaakisiwa juu ya maji, mandhari inaonekana ni ya asili na safi na mazingira yana utulivu mwingi.

Bustani hii kubwa ina majani ya kijani, miti mikubwa yenye matawi pana na meza za mbao za kupumzika katikati, hali ya anga ni ya kawaida na eneo linaonekana tulivu na lenye uhai.

Maafisa wanamhudumia mtoto wa kifaru ambaye alifunikwa shingoni kwa shuka la rangi nyingi. Inaonekana wanafanya jitihada za kumwokoa au kumpatia matibabu kwenye eneo la wazi huku wote wakiwa makini na kuvaa glavu za kinga.

Kundi la pundamilia hawa wako kwenye nyasi za savannah wakikula na wengine wakitembea. Mandhari ina majani ya njano na miti michache kwa umbali ikionyesha ni mbuga la wanyama.

Uchimbaji mkubwa wa mtaro wa barabarani unaendelea, huku wafanyikazi wakiweka au kutengeneza bomba kubwa ardhini. Kuna michirizi ya matope na mabomba madogo ya rangi pembeni na makaazi ya watu yanaonekana pande zote mbili za mtaro.

Ngiri huyu amelala chini kwenye udongo mkavu karibu na uzio wa waya. Ngiri huyu ana pembe zake ndefu zikionekana wazi na anaonekana ametulia kabisa.

Mwanaume ameketi kwenye mwamba, amevaa shati jeupe na unamrekodi au kumpika ya mwanamke anakaa juu ya mawe mbele ya maboromoko ya maji. Mwanamke amevaa nguo mfupi ya rangi ya sambarau.

Mto huu mwenye maji machafu unaopita katikati ya mtaa wenye majengo na mimea kando zake. Maji yanaonekana yenye rangi isiyo safi na kuna takataka kando ikiashiria uchafuzi wa mazingira.

Askari wa wanyamapori nchini kenya wanahudumia kifaru mdogo karibu na gari la doria porini, kifaru huyu amepewa kitambaa usoni na anaonekana anasaidiwa kuingia au kutoka kwenye gari kwa ajili ya kuhamishwa au matibabu.

Kundi hili la ng'ombe wamekusanyika karibu na chanzo cha maji kwenye shamba. Ng'ombe hawa wana rangi tofauti, wengi wakiwa weupe na wengine wakiwa kahawia au mchanganyiko. Maji yanatiririka kupitia bomba la plastiki na mazingira yanajumuisha mimea ya kijani ya udongo mweusi.

Mtoto anatembea kwenye njia ya matope na maji machafu. Akiwa amebeba mizigo mikubwa begani. Pembeni kuna nyumba za mabati na taka zimezagaa karibu na njia. Mazingira yanaonyesha hali ngumu ya maisha kwenye mtaa wa mabanda.

Mabinti wawili wamevaa sare za shule na mwanamke mmoja aliyevaa sketi ya rangi nyekundu na shati jeupe anapanda mti kwa kutumia jembe. Wako kwenye eneo la nyasi karibu na mjengo na bustani. Inaonekana ni shughuli ya upandaji miti shuleni.

Kundi hili la wasanii wako jukwaani wakicheza ngoma za kitamaduni wakiwa wamevalia mavazi ya kijadi ili na kufuata mpangilio wa duara. Jukwaa ni la mbao na nyuma kuna viti vingi vya kijani baadhi vikiwa na watazamaji.

Mtu huyu amevaa nguo za kazi za kijani na kofia ngumu ya chungwa akisafish taka kando ya mto. Anaokota plastiki na takataka nyingine kwa kingo za mto kwenye eneo la makaazi. Mandhari yanaonyesha jitihada za kutunza mazingira.

Mfuko mkubwa wa plastiki wa kijani uliosheheni taka mbalimbali umening'inizwa kwenye mizani ili kupima uzito. Pembeni kuna rundo la takataka na boxes na nyuma kuna uzio wa mabati.

Duma huyu anatembea kwenye nyasi za kijani karibu na mti uliokatwa. Duma huyu ana mwili mwembamba, madoa meusi na mkia mrefu. Mnyama anayejulikana kwa kasi kubwa sana.

Mtoto huyu amesimama kwenye eneo la wazi lenye udongo na mawe huku watu wengine wakiwa wanazunguka nyuma yake. Mtoto amevaa blauzi nyeupe na sketi ya samawati na anaonekana kushika kitu mkononi.

Mtu amesimama kwenye mto mwekundu wa maji machafu. Amevaa kaptura na kapu na mkeka mguuni, akielekeza mikono mbele kusaidia mtu mwingine anayevuta mzigo mkubwa wa nguo au taka kutoka majini.

Watu wawili wako kando kando ya mto wakikusanya chupa nyingi za plastiki na taka nyingine zilizotupwa. Mazingira ni ya kijani kibichi na taka zimezagaa kando ya mto kuonyesha uchafuzi wa mazingira.

Jengo hili jeupe lenye paa la samawati liko kando ya barabara ya lami na bustani yenye mipira ya maua na vichaka vilivyo katwa vizuri. Kuna bomba kubwa la maji au geti limewekwa ukutani na kusinikwa juu ya nguzo za mawe huku mandhari ikiwa safi na ya kisasa.

Maji machafu yamejaa kwenye mfereji ulioko katikati ya makaazi vya vibanda vya mabati. Takataka nyingi zimezagaa ndani na kando ya maji hayo. Nyumba zimejengwa kwa mabati baadhi zikiwa na paa za rangi tofauti. Mbwa amelala upande wa kulia karibu na kichaka kidogo kwenye ardhi kavu.

Vifaru watatu wanatembea kwenye nyasi ndefu za savanna na nyuma kuna daraja refu la reli, linalopita juu ya ardhi. Anga ni la samawati na kuna mawingu kiasi.

Korongo huyu mwenye taji ako kwenye nyasi za kijani. Ndege huyu ana manyoya ya kijivu, shingo ndefu na taji la manyoya ya dhahabu kichwani. Ni ndege maarufu sana Afrika Mashariki.

Mbuni kadhaa wanatembea kwenye nyasi za savannah , mbele ya jiji lenye majengo marefu yanayoonekana mbali nyuma. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa wanyamapori na mji wa kisasa. Ni taswira nzuri ya jinsi mazingira ya asili na maendeleo ya mjini yanavyoishi karibu.

Msitu huu una miti mingi yenye majani mazito na katikati kuna kibanda cha mbao kilichojificha kwenye kivuli ya mti. Mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu na ya asili kana kwamba ni sehemu ya mapumziko au maficho msituni.

Wanafunzi hawa wameketi kwenye maabara, ya komputa wakiwa wamevaa sare za shule za samawati. Wanaangalia skrini ya komputa yenye picha za katuni na maandishi ya maswali. Inaonekana kama programu ya kujifunza lugha au somo lingine .

Mnyama huyu mweusi amefungiwa kwenye kizuizi cha waya. Mbuzi huyo anaonekana akila au kuchuma majani yaliyoko chini. Eneo lina udongo mkavu na kuna mti mmoja upande wa kushoto.

Eneo hili limejaa takataka na uchafu na inaonekana kama sehemu ya makazi duni au mtaa wa mabanda. Kuna nguo, plastiki na vitu vingine vimetapakaa ardhini pamoja na baadhi ya mabanda yaliyotengenezwa kwa vifaa vya kuokota. Mazingira yanaonekana kuwa magumu na watu wachache wanaonekana kwa mbali.

Vifaru hawa wawili ni wa rangi ya kijivu na wana pembe refu mbele ya uso zao. Wamesimama kwenye nyasi ndefu ya Savana, na nyuma yao kuna miti midogo midogo yenye rangi ya kijani.

Sanamu tatu za askari zimewekwa juu ya mnara wa mawe katikati ya jiji kwenye eneo ya kumbukumbu ya vita. Mnara una maandishi kuashiria kumbukumbu ya wanajeshi wa Afrika Mahsariki walioshiriki vita kuu ya pili ya dunia.

Kifaru huyu mkubwa ni wa rangi ya kahawia akila majani chini kwenye eneo la nyasi na udongo. Nyuma kuna miti na majani ya kijani na mazingira ni ya asili kabisa kama vile mbuga ya wanyama.

Watu wanne wamevaa mavazi ya kikazi wakifanya usafi kwenye eneo lenye taka nyingi na maji machafu. Wanaonekana wakitumia vifaa kama koleo na fimbo kuondoa takataka kwenye maji.

Mirija hii ya plastiki ni ya rangi ya samawati ikiwa imepangwa pamoja na mwanga mkali unapenya katikati ya mirija hio. Mwonekano huu unatoa taswira ya mviringo na rangi angavu katikati. Inaonekana kama mirija ya maji au mifereji.

Twiga huyu anatandaza ulimi wake mrefu wa rangi ya kijivu kana kwamba anatamani kula kitu au kuguza kitu. Nyuma kuna savanna yenye vichaka, miti nyekundu chinii ya jua kali. Mandhari ya kawaida katika mihifadhi ya wanyama.

Barabara ya katikati ya jiji lina magari ya usafiri ya umma ambayo yameegeshwa kando ya barabara. Nyuma kuna majengo marefu ya biashara na miti ya kijani pembeni ya barabara.

Treni hii ni ya rangi ya nyeupe na zambarau likipita kwenye reli ikiwa inaonwa kupitia uzio wa waya wa chuma. Mandhari ya nje ni ya mchana na kuna majani ya kijani pembeni ya reli.

Matatu hii ina rangi kali za machungwa na manjano ikiwa na michoro na maandishi mengi. Watu wanaonekana wakiingia ndani na wengine wamesimama saruji. Mitaani penye shughuli nyingi.

Barabara ya katikati ya jiji umejaa magari, mabasi na watu wengine. Wengi wao ni maafisa wa rafiki na waendeshaji bodaboda. Kuna msongamano mkubwa wa maduka na majengo marefu pande zote.

Matatu la rangi ya kijivu na waridi limesimama kando ya barabara katikati ya jiji huku watu kadhaa wakisimama kando wakisubiri au wakiingua. Nyuma yake kuna majengo yenye rangi angavu za kijani na machungwa na maandishi juu ya maduka.

Kituo hiki cha matatu mjini kina magari kadhaa meupe yenye mistari ya machungwa na manjano yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanapita na wengine wanasubiri huduma huku wengi wakiwa na mizigo.

Barabara kuu ina njia nne, katikati ikiwa na sehemu ya watembea kwa miguu na kijani kidogo. Kuna magari na mabasi ya kijani yakielekea mwelekeo tofauti huku taa za barabara na daraja la watembea kwa miguu zikiwa mbele.

Magari matatu, bodaboda na lori iko barabarani. Abiria amevaa koti la waridi na amepanda bodaboda. Barabara inaonekana na shughuli nyingi ya jiji. Magari mengi yana namba za sajili ya Kenya na kuna uwanja wa katikati.

Matatu ya rangi mbalimbali nambari ya usajili ya kenya imeegeshwa karibu na lori jeupe mbele ya kituo cha mafuta na kuna watu watatu upande wa nyuma mandhari inaonyesha shughuli za kawaida mjini au kituoni.

Barabara hii ina matope kidogo na mabasi ya umma, hasa matatu ya rangi ya kijani na chungwa pembezoni likiwa wazi . Watu kadhaa wamevaa makoti mazito na wanapanda au kushuka.

Tuktuk mbili zimepaki barabarani mjini, moja rangi ya waridi na nyingine ya manjano, zikiwa zimefunguliwa milango upande wa abiria. Nyuma yao kuna mabasi, magari, na mabango ya biashara pamoja na jengo refu la biashara.

Barabara kuu ina foleni ya magari , mabasi na matatu nyingi, zikiwa zimesimama au kusonga polepole. Kushoto na kulia, kuna majengo na biashara mbalimbali huku watu wakitembea pembeni mwa barabara.

Basi hili la abiria la rangi ya machungwa likiwa limeegeshwa karibu na jengo la ghorofa mjini. Pembeni kuna watu na magari mengine madogo . Hali ya sehemu inaonekana ni kituo cha mabasi.

Matatu hii ina rangi ya kijani na manjano , na liko barabarani katikati ya jiji. Lina nambari ya usajili ya Kenya na mbele lina maandishi ya nambari. Nyuma kuna majengo marefu na watu wachache wakitembea.

Barabara ya mjini ina mabasi ya umma ambayo yameegeshwa pembeni, watu wanatembea na kuna bodaboda imeegeshwa pia, mwanamke aliyevalia rasta ndefu amepita mbele huku wengine wakisimama karibu na gari.

Gari hili liko katika kituo cha mabasi mjini likiwa na abiria na wahudumu karibu na gari, pamoja na mizigo. Kuna mabasi na magari mengine ya usafiri nyuma. Hali ya pilka pilka za mjini.

Kituo hiki ni kituo ch reli. Kuna magari, mabasi na watu wengine wengi nje ya kituo. Reli upande mmoja na barabara upande mwingine. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za usafiri na maisha ya jijini.

Barabara hii ina msongamano wa magari mbalimbali kama malori, matatu na magari madogo, pembeni kuna watuwamesimama kando ya barabara na mandhari ya kijani na majengo inaonekana nyuma, inaonekana kama eneo la jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara yenye shughuli nyingi mjini ina matatu, magari bodaboda na watu wengine wakitembea, trafiki imesimamiwa na askari wa usalama barabarani na majengo marefu yanaonekana nyuma.

Gari la usafiri aina ya matatu limepaki karibu na jengo la ghorofa mjini likiwa na rangi ya samawati na maandishi, watu kadhaa wanatembea kando ya barabara na kuna bango la matangazo limewekwa kwenye uzio wa jengo.

Wahudumu wawili wa magari ya umma wamesimama karibu na matatu za kijani , mmoja ana kibao kikubwa chenye majina na vituo mbalimbali kama Huruma, Yaya na mengineyo. Kuna watu wengine wakipita na miti mikubwa yenye kivuli pembeni ya barabara.

Barabara mjini ,inamsongamano wa magari, ikiwa ni pamoja na mabasi, lori la rangi ya njano na magari mengine madogo. Watu kadhaa wanaonekana wakivuka barabara au kutembea pembeni na upande wa kushoto kuna mstari wa magari yakiwa yamesimama.

Watu wamesimama kwenye eneo la barabara lililojaa magari ya abiria. Bango kubwa limeinuliwa juu likiwa na mandishi mengi ya maeneo yanayopitiwa na gari la usafiri. Nyuma yao kuna majengo ya gorofa pamoja na miti michache.

Gari hili la abiria ni la rangi ya samawati na imepambwa kwa michoro ya kuvutia ikiwa imeegeshwa kwenye kituo cha magari katikati ya jiji. Pembeni kuna watu wamesimama na majengo marefu ya biashara yanaonekana nyuma.

Matatu ya rangi ya manjano ina michoro na maandishi mengi, ikiwa imeegeshwa barabarani katikati ya jiji. Kuna watu wengi karibu na matatu hilo, majengo marefu na maduka yakiwa nyuma yake.

Barabara hili liko katikati ya jiji ikiwa na matatu mbili za rangi ya samawati na njano zikiwa zimeegeshwa pembeni. Kuna maafisa wa trafiki wamesimama karibu na magari hayo pamoja na waendesha pikipiki na watu wengine wakisubiri.

Basi hili la rangi ya njano limeegeshwa kando ya barabara na watu wamesimama pembeni. Kuna bango kubwa lenye nambari arobaini na sita likionyesha ni kituo cha mabasi. Mazingira yana shughuli nyingi na watu wanapita huku na kule.

Barabara ina msongamano wa magari yaliyo na mabasi, magari madogo na malori. Kuna majengo na watu wachache kando ya barabara na hali ya hewa ni ya mawingu. Eneo linaonekana kuwa la mji wenye shughuli nyingi.

Barabara hii ina shughuli nyingi katikati ya jiji la Nairobi. Kuna magari ya matatu yenye rangi na michoro tofauti. Watu wengi wakiwa wanapita na wengine wanasimama pembeni, huku majengo marefu yakiwa pande zote za barabara.

Gari hili la abiria ni la rangi ya samawati na kijivu. Lina maandishi na michoro yanayofurahisha. Gari limesimama kituoni. Mlango uko wazi na kuna abiria wanaingia au kutoka. Pembeni kuna watu wamesimama na majengo marefu yanaonekana nyuma.

Barabara hili ni pana na yenye magari na pikipiki wakisafiri kwenye upande wa kulia. Huku upande wa kushoto kuna gari jeupe na watembea kwa miguu. Katikati ya barabara kuna kibao cha kuelekeza kwenye maeneo tofauti na pembeni kuna miti pamoja na majengo ya mjini.

Barabara hii inaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna matatu zenye rangi na michoro tofauti pamoja na gari jeusi na pikipiki. Kuna maafisa wa usalama wa barabarani wakiwa kwenye sare za rangi ya njano wakisimamia usalama au trafiki.

Barabara hili lina magari mengi kama vile lori kubwa la mizigo, mabasi, matatu na pikipiki. Pembeni kuna majengo ya makazi yenye miti mingi na mandhari ya kijani huku nyuma kukionekana majengo marefu ya jiji.

Barabara hii kuu ina magari na malori yanayosafiri pande zote mbili. Pembeni kuna mti nyingi ya kijani na upande wa kulia watu wachache wanatembea kando ya barabara. Anga ni jeupe linaonekana kuwa mawingu mengi na mazingira ni safi na pana.

Barabara hili lina shughuli nyingi sana jijini. Magari ya matatu yameegeshwa na watu wengi wakiwa wanapita au wakifanya kazi. Kuna mabango ya biashara mbalimbali na pia kuna mikokoteni na watu wamevaa mavazi ya rangi tofauti tofauti wakionyesha maisha ya kila siku ya mjini.

Barabara hii kuu ina gari na mabasi mengi katikati ya jiji lenye majengo marefu upande wa kushoto na miti upande wa kulia. Barabara ina shughuli nyingi watu wakitembea na magari yakiwa kwenye foleni.

Gari la matatu limepambwa kwa rangi angavu na michoro maarufu likiwa limeegeshwa katika barabara yenye kituo cha abiria. Watu kadhaa wamesimama pembeni au wanaingia na kutoka kwenye matatu huku wengine wakizungukwa na kufanya shughuli zao.

Basi la umma limeegeshwa barabarani katikati ya jiji na abiria kadhaa wamesimama mbele yake. Mandhari inaonyesha miti ya mnazi, majengo ya mtaa na watu mbali mbali wakitembea kando ya barabara.

Barabara hii kuu ina njia nyingi. Magari machache yako barabarani na mabango makubwa ya kijani juu yanaonyesha mwelekeo. Pembeni kuna majengo na mabango madogo ya matangazo. Mandhari ni safi na anga ni angavu.

Mtaro mkubwa wa udongo umechimbwa ukiwa na mabomba meusi na meupe yaliyowekwa ardhini pamoja na nyaya kadhaa pembeni. Kuna pia karatasi ya plastiki nyeusi iliyokunjwa na majengo yanavyoonekana upande wa kushoto na kulia wa mtaro.

Mirija hii ni kubwa ya chuma na iliyochakaa na kuchafuka na tope ikiwa imetandazwa ardhini kwenye eneo la ujenzi au ukarabati, mirija hii huenda ni ya mabomba ya maji au mifereji.

Mtaro mkubwa wa udongo umejaa maji unaopita katikati la eneo lenye ujenzi au majengo kando yake, kuna jua linachomoza au linazama upande wa nyuma na nyaya za umeme zinaonekana juu.

Mikono hii miwili iko wazi na inashika maji inayotiririka kutoka juu kama vile mtu ananawa mikono au anakusanya maji safi. Mandhari nyuma ni nyeusi yakisisitiza mwanga na mng'ao wa maji.

Bomba refu za plastiki zimewekwa upande wa barabara ya mtaa wa vumbi karibu na vichaka na nyasi fupi. Nyuma kuna majengo ya ghorofa na mandhari ya mjini inaonekana. Inaonekana ni kama maandalizi ya kazi ya ujenzi au mradi wa maji.

Tangi hili kubwa la maji, ni la chuma na liko juu ya paa la jengo la matofali mekundu. Pembeni ya tanki kuna ngazi ya chuma ya kupandia juu. Anga ni ya samawati na hakuna mawingu mengi.

Sehemu hii ya ndani ya chumba ina meza ya rangi ya samawati iliyochorwa matone ya maji nguzo za chuma. Pembeni kuna mashine ya chuma inaonekana kama sehemu ya vifaa vya kuchuja au kusafisha maji. Ukutani una michoro ya mawimbi ya maji na rangi angavu.

Mifereji mikubwa ya plastiki imepangwa kwa safu juu ya uso wa zege. Mifereji hiyo ina miviringo sawa na imewekwa kwa mpangilio wa duara juu ya nyingine. Mandhari ya nyuma ni ya anga safi yenye mwangaza wa mchana.

Hili ni bomba kubwa la maji au gesi lililowekwa kwenye dari. Moja ina kishikio jekundu. Bomba limefungwa vizuri na linaonekana kuwa sehemu ya mfumo ya majengo kama kiwanda au jengo la biashara.